Hawa ni samaki walio kaangwa kwa kutumia mafuta . Wanaoenekana kuwa tamu sana . Wametandazwa kwenye meza ishara ya kuwa wanataka kuuzwa. Wauzaji wameketi kando.

Hili ni duka la mkusanyiko wa maziwa wa Mlima Kenya. Milangoni yake imepakwa aina tofauti tofauti za maziwa zinazotengenezwa na duka hili.

Vikapu vilivyosukwa vipo kwenye sakafu, vimepakwa rangi tofauti tofauti. kama vile waridi, rangi ya chungwa, hudhurungi. Zinaonekana kuwa ziko sokoni tayari kuuzwa.

Mtu huyu anamimina maziwa ndani ya kikombe. Kuna bandiko linalo sema nunua maziwa fresh . Anaonekana kuwa anampimia mnunuzi. Vikombe vingine viko mezani.

Hapa ni katika maonyesho ya magari. Magari yameegeshwa. Yanaonekana kuwa katika mauzo. Magari hayo ni ya rangi tofautitofauti. Mengine ni makubwa mengine ni madogo.

Hapa ni sokoni. Ndizi zilizoiva zinaonekana zimening'inizwa nanasi, maembe. machungwa, parachichi, viazi vitamu. Hivi vyote viko katika kibanda pamoja na bidhaa zingine ishara ya kuwa zinauzwa. Hapo kando pia kuna kibanda kilicho na bidhaa zinauzwa.

Hizi ni sarafu za shilingi kumi na ishirini za nchi ya Kenya. Sarafu hizo zinaonekana kana kwamba zinahesabiwa. Mbele ya sarafu hizo kuna mchoro wa ngao na nyuma mchoro wa hayati rais mstaafu Moi.

Hiki ni chumba cha kuuza vinyago vya aina mbalimbali. Ni vya wanyama kama vile: simba, pundamilia , twiga.

Hii ni programu ya MPESA inayoonyesha matumizi ya pesa. Pia inaelezea jinsi pesa ilivyotumwa kwa watu tofauti tofauti. Idadi ya pesa zilizo kwenye akaunti zimeonyeshwa. Picha ya mtu anayemiliki pesa hizo imeonyeshwa.

Magari mbalimbali yameegeshwa kwenye maonyesho ya magari. Ziko na rangi mbalimbali kama vile samawati, nyekundu, nyeupe na kijivu. Yapo makubwa na madogo.

Hili ni duka la viatu. Viatu vingi vimepangwa kwenye rafu ya viatu. Mtu anaonekana akitembea hapo kando. Ukutani kumepakwa rangi ya zambarau na maandishi yako kwenye ukuta.

Hili ni soko la nguo. Nguo nyingi sana zinaonekana zikiuzwa. Kuna zile zilizoangikwa kwenye viangikaji na zile zilizotandazwa kibandani. Watu wanaonekana wakitembea. Wengine wakinunua. Wauzaji pia wako hapo.

Hii ni cheti ya kampuni ya pamba ya Afrika, ikilipa mapato ya halmashauri ya bandari ya Kenya iliyofanyika mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu, tarehe ishirini mwezi wa sita.

Hii ni duka ilio na vinyako vya wanyama hata binadamu. Vimechongwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi mbali mbali. Ngozi ya ng'ombe inaonekana imeningi'niswa dukani.

Magari haya yameegeshwa uwanjani. Ni ya rangi na aina tofautitofauti. Mtu mmoja anaonekana amesimama. Nambari ya usajili iko katika gari la rangi nyeusi.

Magari haya yameegeshwa katika maonyesho ya magari. Yapo ya aina mbalimbali na rangi. Yanaonekana kama yanataka kuuzwa.

Hiki ni kibanda ambacho kiko sokoni na kimejaa bidhaa. Kuna ndizi, maembe, limau, mahindi mbichi , machungwa, viazi, karoti, nyanya, pilipili hoho, kabeji na vikapu vilivyoangikwa. Wanunuzi wanaonekana wakipita huku wengine wakinunua.

Duka hili lina mlango iliopakwa rangi ya kijani na imeandikwa m-pesa. Ndani yake kuna mtungi, ndoo na jokofu lililo na aina mbalimbali ya vinywaji.

Hii ni fomu halisi ya ushuru. Ni ya mamlaka ya ushuru ya Kenya. Kwenye safu ya taarifa za mlipa ushuru, taarifa ya kikundi cha kujisaidia cha Wakibii iko hapo. Hii inaashiria kuwa fomu hii inamilikiwa na wanachama wa kikundi cha kujisaidia cha Wakibii.

Hiki ni kipimo cha mwendo cha gari. Inaonyesha kuwa kasi ya gari ni sufuri, ishara ya kuwa haijaanza kuenda. Hii inaweza kuwa gari limeegeshwa, limewashwa na lakini halijaendeshwa au hitilafu kwa kipimo cha mwendo.

Hii ni stika ya bima ya afya inayotolewa na hospitali ya AAR.Maelezo kuhusu huduma zinazopeanwa pamoja na maelekezo ya jinsi ya kuwasiliana na hospitali hiyo yako kwenye stika. Kuna mchoro wa mlango uliofunguliwa pamoja na kijisanduku kilicho na msalaba mwekundu. Nembo ya hospitali hiyo pia iko kwenye stika.

Noti hizi ni za shilingi elfu moja, ni za nchi ya Kenya. Zimeshikiliwa mkononi na mtu ishara kuwa zinahesabiwa na kupagwa. Zina picha za majumba.

Hii ni saluni, ndani yake kuna duka la Mpesa ambalo wateja huhudumiwa kwa kutuma na kupokea pesa kwa kupitia njia ya simu ya rununu. Vifaa vya urembo na sodo vinaonekana vikiuzwa. Ndani ya saluni mteja mmoja anashughulikiwa.

Magari haya mengi yaliyoegeshwa yanaonekana kuwa yanataka kuuzwa. Yapo kwenye duka la magari lililo nje. Ni ya aina tofauti tofauti ilhali yote ni ya rangi nyeupe.

Magari haya ya rangi na aina tofauti tofauti yameegeshwa katika uwanja. Inavyoonekana ni kama kuna sherehe au mkutano karibu na hapo. Watu wanaonekana wakiwa karibu na magari hayo. Kuna wale walioketi, waliosimama na wanaotembea.

Hapa ni sokoni. Mama mmoja ameketi katika kibanda chake akiuza bidhaa kama vile; viazi, vitunguu, nyanya, pilipili hoho , mabenda. Anaoenakana kutengeneza mabenda hapo kando . Wauzaji wengine wanawauzia wateja wao bidhaa.

Gari jeupe limeegeshwa kando ya lango. Lina maandishi ya Kichina, ni safi mno. Linavyoonekana, ni kama limewekwa hapo ili lipigwe picha ama lipo katika maonyesho.

Hii inaonekana kuwa duka la mkusanyiko ya maziwa ya Mlima Kenya. Wanaume wawili wanaonekana wakiwa dirishani wamesimama, labda wananunua maziwa. Msichana mmoja ameketi nje ya mlango, na mwingine anapita hapo kando.

Hapa ni sokoni. Kuna kibanda cha nguo ,zina soksi za rangi tofauti tofauti ambazo zimejaa. Chini ya kibanda hicho ,kuna uchafu mwingi mno .Muuzaji ameangalia kando huku ameinamisha kichwa.

Hili ni duka. Kwenye duka kuna ndoo zilizo na viazi. Pia, kuna karoti na pilipili hoho. Yamewekwa kwa njia ya kuuzwa. Nyuma ya ndoo hizo kuna magunia.

Hapa ni sokoni. Matunda, vitunguu, nyanya, viazi na bidhaa zingine zinaonekana zipo ndani ya vikapu tofauti tofauti. Wauzaji wanaonekana wakiwa kando ya bidhaa zao. Wanunuzi nao wananunua huku watu wengine wanatembea.

Hizi ni noti ya shilingi mia moja za nchi ya Kenya zilizotumika kitambo. Picha ya aliyekuwa rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta na ile ya ngao na mikuki inaonekana. Zimetandazwa noti hizo.

Gari la rangi jeupe limeegeshwa. Nambari ya usajili la gari hilo ni KCM 709K. Ni gari la magurudumu manne. Dirisha la mbele la gari hilo liko wazi.

Hii ni soko ya matunda. Tikitimaji, maembe na machungwa zinaonekana zimepangwa sehemu tofauti tofauti kwenye kibanda. Ziko tayari kuuzwa.

Hili ni duka lililo na bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Baadhi ya bidhaa hizo ni viatu vya rangi na aina mbalimbali, vibeti, begi, nguo na bidhaa zingine. Watu wanaonekana wakitembea huku wengine wakinunua.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja zilizotumika kitambo nchini Kenya. Mbele yake kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza. Zimeshikiliwa mikononi ishara ya kuwa zina hesabiwa.

Hii ni mikono ya watu wawili. Ule wa mtu mmoja unaonekana ukipokeza ufunguo wa gari kwa ule wa mtu mwingine. Hapa panaonekana kuwa katika duka la kuuza magari. Gari la rangi nyekundu lililoegeshwa linaonekana.

Hii ni banki ya KCB iliyoko nchini Kenya. Inatumika katika huduma za banki, huduma za simu, mikopo na mikopo midogo, malipo ya bili, uwekezagi ya kiba, huduma za kimataifa na bima. Watu hawa wanaonekana wakiwa katika banki hiyo, wamesimama kwenye vidirisha, vilivyo na wahudumu, wanawahudumia.

Hii ni duka ya maziwa iliyo na mashini ya kiotomatiki inayotumika katika kupima kiwango cha maziwa. Kikokotoo kiko kwenye kidirisha cha duka hiyo ili kusaidia kupiga kwa hesabu ya kiwango cha maziwa inayouzwa. Ng'ombe amechorwa mbele ya duka hiyo.

Hili ni soko la nguo. Wauzaji wanaonekana wakiuza nguo hizo, huku wanunuzi wakinunua. Kuna nguo zilizotandazwa chini na zingine, ziko kwenye vijikaratasi ,pia kuna viatu. Wauzaji wengine wanaonekana wakifungua funguanya nguo hizo, na wengine wanaonekana wakishawishi wanunuzi kununua.

Hii ni sehemu ya maonyeshaji ya magari. Yapo aina mbalimbali yameegeshwa . Jumba hili ni kubwa mno. Lina paa la glasi.

Hapa ni sokoni. Wauzaji wanaonekana wakiuza bidhaa zao. Kuna bidhaa za aina mbalimbali. Watu wamejaa sokoni. Kuna wanaotembea tu na wanaonunua. Maji machafu ya mvua yamejaa sakafuni. Mizigo imefungwa ndani ya gunia.

Hili ni duka la kuuza maziwa linaloitwa Yustina Milk. Watu wawili wanaonekana wakiwa ndani ya duka. Miguu ya mtu mmoja inaonekana. Nje ya duka hilo kuna mitungi, ndoo, besheni, sufuria iliyo juu ya jiko, jiko lingine hapo kando. Picha ya ng'ombe iko ukutani.

Hii ni sehemu ya kuuza magari iitwayo Mercedes Center Limited. Ishara ya kuwa magari yanayouzwa hapo ni ya aina ya Mercedes. Magari hayo yameegeshwa, Kuna yale yaliyo na rangi nyeupe, nyeusi na ya kijivu.

Watu wawili wako katika duka. Mmoja ameweka mkono kwenye mfuko wa nyuma wa kinyasa alichovaa. Mwengine amesimama akitazama huku akishikilia wavu za duka hilo. Wanaonekana kuwa wananunua vitu kutoka kwa duka hilo. Ndani ya duka kuna vijisanduku vya karatasi ngumu vinavyoeeka simu ya rununu. Hii inaashiria kuwa simu zinauzwa.

Hizi ni noti mpya za jamhuri ya Kenya za shilingi elfu moja, mia tano na mia moja . Zina namba ya kipekee . Moja wazo ina picha ya aliyekuwa rais wa kwanza. Zimeshikiliwa mkononi.

Hapa ni sokoni. Hiki ni kibanda kilicho na ndizi zilizoning'inizwa, pilipili hoho, limau, maembe, karoti, machicha, mahindi mabichi, viazi na vitunguu saumu. Vyote hivi vinauzwa. Kuna gunia lililo na mboga za kabeji nyuma ya kibanda hicho. Wanunuzi wanaonekana wakinunua katika vibanda vingine huku wengine wakitembea.

Haya ni maelezo ya jinsi ya kujiunga na shirika la kusaidia katika upanuzi wa biashara iitwayo kopokopo. Inaeleza jinsi ya kuandika anwani ya barua pepe na kujisajilisha kuwa mwanashirika pamoja na kuweka neno siri.

Hapa ni pahali magari yameegeshwa. Inaonekana kuwa kuna mkutano fulani unaendelea. Watu wanaonekana mbali wakiwa wamejikusanya. Magari hayo ni ya aina tofauti tofauti.

Hapa ni pahali pa kuuza magari halmashauri duka la magari. Magari haya yameegeshwa katika sehemu ya juu ya duka hilo na kuna yale yaliyoegeshwa chini, japo yote yako nje, ni ya aina na rangi tofauti. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama kando ya magari yaliyoegeshwa juu ya duka hilo. Bango la kinywaji cha mvinyo kinaonekana.

Magari yameegeshwa katika duka la kuuza magari la Hyundai. Magari hayo ni ya aina na rangi tofauti tofauti. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama kando ya gari moja. Taa zinawaka ndani ya duka hilo.

Hili ni duka la Mpesa, linatumika nchini Kenya kwa huduma ya kutuma na kupokea pesa, ndani yake kuna ndizi mbivu pamoja na bidhaa zingine. Mtu anapita hapo kando.

Hili ni duka la jumla. Magunia ya mchele, bandali za unga, sukari na vinywaji vimepangwa nje tayari kuuzwa. Jokofu linaonekana mlangoni nyuma ya magunia. Duka lingine liko kando yake.

Hili ni bango la kampuni ya Kopo Kopo. Ni kampuni inayotoa mikopo ya kibiashara. Kwenye bango kuna safu inayotoa maelezo ya jinsi ya kujisajili na kampuni hiyo. Unaweka jina lako pamoja na neno siri.

Hapa ni sokoni na hiki ni kibanda cha muuzaji. Kina bidhaa kama vile matunda ambayo ni machungwa, maembe na matunda mengineo. Kuna mtungi ulioegeshwa. Kuna ndizi ambazo zimeiva na zile ambazo hazijaiva.

Hapa ni katika duka la magari. Kwenye duka magari yanaonekana yakiwa yameegeshwa. Magari hayo ni ya aina tofauti tofauti. Sakafu la duka hiyo imetengenezwa kwa kutumia vigae.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja zilizotumika kitambo nchini kenya. Zimeshikiliwa na vidole. Picha ya aliyekua Rais wa kwanza hayati mstaafu mzee Jomo Kenyatta, na ile ya ngao ziko kwenye noti hizo. Zimeshikiliwa kana kwamba zinahesabiwa na pia zinapigwa picha. Noti hizo zina nambari ya kipekee.

Hii ni sticker ya maonyesho ya bima ya afya ya kampuni ya Jubilee. Maelezo ya idadi ya pesa ya kulipa bima hiyo ya kila mwezi yapo kwenye sticker hiyo. Nambari za kutuma ujumbe au arafa zipo pia.

Hili ni bango la tangazo ya bima ya magari ya usafiri wa umma wa aina ya teksi. Ni ya kampuni ya Imana. Maelezo ya malipo ya bima hiyo yako kwenye bango. Kuna nambari za simu na barua pepe ambazo zinatumika katika kuwafikiana na kampuni hiyo. Magari yamechorwa kwenye bango hilo.

Hili ni duka la maziwa bora. Bango la duka hilo linaonyesha kuwa maziwa pamoja na bidhaa za maziwa, aiskrimu na maji ya kunywa yaliyofungashwa yanauzwa hapo. Muuzaji anaonekana akiwa amesimama ndani ya duka hilo.

Hii ni bango ya bima ya magari ya Leshego. Kwenye bango kuna maelezo yanayoshawishi watu kuchukua bima hiyo. Picha ya kioo cha gari pamoja na gari ziko kwenye bango hiyo.

Hii ni noti ya shilling elfu moja inayotumika katika Jamhuri ya Kenya, kwenye noti hiyo kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza pamoja na ile ya kituo cha mikutano cha kimataifa cha Kenyatta, inaonekana kuwa inapigwa picha au iko katika maonyesho. Noti hii ina thamani ya kipekee. Ngao ya Kenya iko kwenye noti hiyo.

Hili ni duka la magari yaliyo katika maonyesho. Yameegeshwa yanayotaka kuuzwa . Sakafu yake imeundwa kwa kutumia vigae. Ni ya aina tofauti tofauti.

Gari la rangi ya nyeusi la aina ya Toyota limegeshwa kando ya lango lililopakwa rangi ya samawati. Ni gari kubwa mno. Nambari ya usajili liko kwenye gari hilo. Bendera ya Kenya liko katika nambari ya usajili hiyo. Ni gari la magurudumu manne.

Hii ni bima ya afya ya Jubilee. Inajaribu kuelezea watu jinsi ya malipo yao ya kila mwezi. Mtangazaji anaoenakana kupiga picha hapo. Inataka kushawishi watu wachukue bima hio katika kampuni hii.

Hii inaonekana kama duka la gari, Iina magari tofauti tofauti. Magari haya yameegeshwa. Sakafu la duka hii imeundwa kwa kutumia vigae.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja zinazotumika katike Jamhuri ya Kenya. Zimepangwa namna hii ishara ya kuwa zinaonyeshwa kwa mtu au watu ama labda zinapigwa picha. Picha ya kituo cha mikutano cha mataifa cha Kenyatta, pamoja na aliyekuwa rais wa kwanza ziko kwenye noti hizo.

Hii ni mashine ya viwango vya ubadilishaji wa fedha, ni ya benki ya biashara ya Oriental Limited . Inaonyesha viwango vya ubadilishaji wa fedha katika sarafu za nchi tofauti tofauti. Bendera za nchi hizo ziko kwenye mashine hiyo, mashine hii hupatikana katika uwanja wa ndege, benki na bureau ya kubadilisha fedha.

Mlango wa gari uko wazi, kwenye mlango huo ufunguo wa gari hilo limening'inizwa. Hii inaashiria kuwa gari hilo liko katika mauzo ama hata labda limeshauzwa.

Hii inaonekana kuwa kama soko la matunda. Vibanda vipo na ndizi, maembe, machungwa na matunda mengineo. Wauzaji wanaonekana wakiuzia wanunuzi huku wengine wakitembea.

Hili ni gari la aina ya Rawa Auto, ni la rangi nyeusi . Watu wawili wameketi ndani . Magari mengine yako nyuma na kando yake. Limeegeshwa katika barabara.

Hili ni soko la mboga. Mboga zimetandazwa kwenye vibanda. Mwanadada mmoja anaonekana akinunua mboga kutoka kwa muuzaji. Wauzaji wengine wameketi kando ya bidhaa zao. Watu wanaonekana wakitembea.

Hapa ni sokoni, bidhaa zimetandikwa chini kama vile matunda, nyanya, viazi. Wanunuzi wanazinunua, wanawake wanaouza wamefurahi kupata wateja.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya. Picha ya aliekuwa raiswa kwanza inaonekana pamoja na lile la banki kuu ya Kenya. Imepigwa picha. Nambari za kipekee, ziko notini.

Hapa ni sokoni. Vitunguu, nyanya, machungwa, vitunguu saumu, pilipili hoho za rangi ya kijani na rangi ya manjano, dania na ngenjere mbichi zinaonekana zikiwa kibandani. Hii ni ishara kuwa zinauzwa.

Hili ni duka, limepakwa rangi ya kijani iliyo na maandishi ya Mpesa, mipira ya kuuzwa inaning'inia mlangoni, kuna jokofu la soda, maji na sharubati. Maji yako kwenye chupa kwenye mlango. Watu wameketi nje kando ya duka hilo.

Hili ni bango la bima ya kampuni ya Kenya orient, kwenye bango hilo kuna picha ya mtu aliyeshikilia simu, kwenye simu kuna picha ya lori ya kusafirisha mizigo kwenye kontena na ya msichana anayetabasamu, maandishi yasemayo pata bima ukiwa na faraja ya simu yako yako kwenye bango hilo.

Haya ni maduka mawili, yote yamefunguliwa, mazingira yake yanaonekana safi. Mwanamke wa kiislamu anaonekana nje ya duka moja. Mbaba mmoja anaonekana akiingia katika duka nyingine.

Hiki ni kibanda. Kimejaa matunda kama vile ndizi mbichi na mbivu, tikitimaji, maembe, mapapai, tofaa za rangi nyekundu na zile za kijani chepesi, tomoko, mitende, pasheni, nanasi, nyanya, machungwa chenza. Matunda haya yamepangwa katika sehemu mbalimbali kibandani, ishara ya kuwa zinauzwa.

Hapa ni pahali pa kuuza viatu. Viatu vingi mno vimepangwa na vingine vimening'inizwa. Ni viatu vilivyotengenezwa kwa kutumia vifaa tofauti tofauti. Magunia yanaonekana hapo. Muuzaji mmoja anayeuza nguo ameketi ndani ya sehemu anayouzia.

Magari mengi yameegeshwa kwenye maonyesho ya magari. Ni za aina tofauti tofauti. Yanaonekana kana kwamba yanatangazwa ili yaweze kuuzwa.

Hapa ni sokoni. Kuna biashara za aina mbalimbali. Kuna ya kuuza vikapu na nguo. Kuna ile ya kuuza smokie yaliyo kwenye gari la kusukuma. Kando yake kuna dawati iliyo na vitunguu na nyanya zilizokatakatwa katika vitu tofauti. Jagi pia liko hapo. Mwavuli pia inaonekana ishara ya kuwa muuzaji anajikinga kutokana na miale ya jua anapouza. Magari mawili yameegeshwa.

Haya ni maduka yaliyo na bidhaa yaliyoko kando ya barabara. Nje ya duka hizo kuna wanawake walioketi wakiuza matunda yao. Barabarani, magari mawili yapo. Moja inaonekana nikama imeegeshwa na lingine linapita.

Haya ni maduka mawili. Moja liko wazi ilhali lingine limefungwa. Lililo wazi lina mlango uliyoandikwa M-pesa, na mnunuzi anaonekana ameegemea kreti za soda na mtungi wa gesi ukiwa miguuni mwake. Anashughulikiwa na muuzaji. Ndani ya duka kuna sharubati, maziwa na jokofu. Nje ya duka ufagio unaonekana mlangoni. Lililofungwa lina kiti pamoja na meza.

Hii ni fomu halisi ya ushuru. Ni ya mamlaka ya ushuru ya Kenya. Anwani pamoja na safu ya taarifa za mlipa ushuru ziko kwenye fomu hiyo. Imeandikwa kwa kutumia wino wa rangi nyeusi.

Mikono ya watu wawili inaonekana ikisalimiana. Mkono wa mtu mmoja aliyevaa suti la rangi ya samawati unampa mwenzake aliyevaa shati la mikono mirefu la rangi ya kijivu ufunguo unaoonekana kuwa wa gari. Magari mawili yameegeshwa kando yao.

Mkono huu umeshikilia simu, huku kidole kikibofya skrini ya simu hiyo. Kwenye skrini kuna maonyesho yanayoeleza kuwa mtu huyu anataka kutoa pesa katika duka ya M-Pesa. Mfanyikazi wa duka hiyo anaonekana ameshikilia pesa kwenye kidole ishara ya kuwa anampatia mtu huyu aliyeshikilia simu.

Hii ni saluni ya nje, ambapo watu wameketi kwenye viti wakihudumiwa. Wateja wanapokea huduma kama vile kusukwa nywele, kupakwa kucha. Kuna viti vilivyoanikwa taulo zilizotumika. Maduka yanaonekana yakiwa na vipodozi, nywele ya kuuza na vifaa vinginevyo vya urembo. Kuna mawasiliano ya karibu kati ya wateja na wahudumu.

Hapa ni sokoni, wamama wafanyibiashara wanaonekana wameketi kulinda bidhaa zao huku wakiziuza. Kuna mahindi, matunda, mboga, viazi, ndizi. Mwanamke wa kiislamu anachagua viazi.

Lori hili limeegeshwa barabarani . Limepakia magari mapya ishara ya kuwa linatumika kuyasafirisha . Limepakwa rangi ya chungwa na ni aina ya Scania.

Magari haya yameegeshwa kwenye duka la kuuza magari, ni ya aina tofauti tofauti na rangi. Yanaonekana kuwa yanataka kuuzwa, yapo nje ya duka hilo.

Hii ni bango ni yakutangaza kuhusu bima ya afya. Maelezo yameandikwa pamoja na nambari za simu, pia kuna kodi ya kupiga picha kwa wale walio na simu za rununu za kuskani.

Hapa ni sokoni. Kuna vibanda tofauti tofauti. Vibanda hivyo vina bidhaa vya aina mbalimbali vinavyoouzwa kama vile; nanasi, mahindi yaliyodondolewa na yale ambayo hayajadondolewa, parachichi, tikitimaji.

Hapa ni sokoni. Matunda pamoja na bidhaa zingine ziko katika vifurushi tofauti tofauti. Wauzaji wameketi kando ya bidhaa zao wakiuza. Watu wamejaa sokoni, wengine wananunua na wako wanaotembea. Wauzaji wengine wamejifunika na miavuli ili wasichomwe na miale ya jua.